Watu wanaonekana wakielekea katika mkasa wa ajali ambapo moshi nyeusi imetanda angani huku moto kali ukiwaka.

Wagonjwa wamo ndani ya hospitali. Mmoja amelala juu ya kitanda ilhali mwingine ameketi huku ameshikilia kichwa. Chumba inaonekana kuwa safi huku kuta zimepakwa rangi nyeupe na samawati.

Kuna matangazo ya dawa ya kichwa, ambayo inaitwa Siha. Dawa hii inatibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa ya kisunzi cha mara kwa mara, tatizo la kupoteza fahamu, tatizo la kipanda uso na kizunguzungu cha mara kwa mara.

Daktari anamsaidia mgonjwa kutembea. Mgonjwa amevaa shati la samawati na nyeupe, huku daktari amevaa koti nyeupe la maabara. Wote wameinamia juu ya mkeka na kando kunaonekana kiti cha magurudumu na mikwaju huku mwangaza ukiingia kipitia dirisha.

Mwanaume ameshikilia rafu iliyo na dawa na amevaa shati nyeupe na anaonekana akitabasamu. Nyuma kwa ukuta kuna maandishi yalioandikwa hepatitis .